Nguzo ndefu ya bendera imesimama katikati ya duara lenye ua wa mapambo ikiwa na kamba upande mmoja, nyuma yake kuna miti ya kijani, nyasi zilizokatwa vizuri na tanki kubwa jeusi la maji lililosimama juu ya msingi wa zege. Pembeni ya tanki kuna kibao chenye maandishi, Fire Assembly Point.

Wachezaji kadhaa wa mipira ya miguu wamevalia jezi nyekundu na suruali za kijani kibichi wakiwa na magogo ya kutembelea ya walemavu wakicheza kwenye uwanja wa nyasi karibu na goli.

Ukuta mweupe wenye nembo ya KSDC Kenya Society for Deaf Children na maandishi ya Deshi Hearing Center, pamoja na blama ya sikio yenye mistari ya mawimbi. Upande kuna bango la dhahabu lililofunikwa kwa sehemu na bendera za kenya ikiwa na maandishi ya uzinduzi rasmi uliofanywa tarehe 29 February 2024.

Bango jeupe lenye nguzo na matawi ya manjano na maroon limeandikwa Kenya Medical Training College Mombasa Campus, kuna ngazi ya mteremko ikipanda upande wa kushoto, bendera tatu zikiwa katikati ya uwanja wa maegesho ulio na magari machache, miti mikubwa ikionekana nyuma ya paa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa miguu wakitumia magogo ya mikono wanacheza uwanjani. Mmoja akiwa amekunja nguli na kupiga teke mpira huku wengine wakiwa tayari kumkabili.

Ubao mweupe wa darasani umeandikwa taarifa za maandalizi ya mashindano ya kuogelea ikiwemo ajenda mahali na tarehe ya tukio, orodha ya matukio kama mbio za mita ishirini na tano na mita mia moja, michezo ya kujifurahisha, mahitaji na zawadi za washindi. Maandishi yao kwa kalamu ya rangi ya blue na nyeusi na sehemu zimetengwa kwa vichwa tofauti.

Ngazi za chuma zenye zege zikipanda na kushuka kati ya gorofa, kuta za rangi ya cream na kawia, njia ya kutembea yenye sakafu ya rangi nyekundu, na mandhari ya kijani yenye vichaka vilivyopangwa pembeni.

Wasichana wawili wakiwa wamevalia sare za shule wamesimama mbele ya ukuta ulioandikwa MAMA NGINA GIRLS HIGH SCHOOL. Mmoja amepinda mgongo huku akishika magoti na mwingine ameinamisha kichwa wote wakiwa na mikoba mikonono na sura zao zikiwa na dalili ya uchovu au huzuni.

Vijana wanne wakiwa wamevaa fulana za rangi nyeupe, glavu mikononi na kubeba mfuko mweusi mkubwa wa takataka mtaani. Vijana wengine wakiwa wamevaa fulana za rangi nyeupe, glavu mkononi na kubeba mfuko mweusi mkubwa wa takataka mtaani. Wengine wamevaa mitandio na mmoja amevaa barakoa. Wakishirikiana katika shughuli ya usafi. Pembeni kuna ukuta mrefu mweupe na miti ikitoa kivuli huku barabara ikiwa na majani na maua yaliyodondoka chini.

Jadala la kitabu cha somo la kifaransa kwa darasa la nne likiwa na maandishi ya rangi ya buluu na nyekundu juu pamoja na nembo ya Longhorn. Sehemu ya katikakati ina mchoro wa watoto watatu wakicheza kuruka kamba kwenye nyasi, huku mandhari ya nyuma ikiwa na vichaka na anga ya buluu, kwenye kona ya kushoto chini kuna maandishi, Exemple de Copie, Pas à Vedre.

Mlango wa mbao wenye paneli zilizochongwa, rangi ikiwa imefifia kutokana na matumizi na muda. Juu katikati kuna karatasi yenye maandishi form 1R kwa herufi kubwa nyeusi, imeshikizwa kwa tepi ya manjano hafifu. Kushoto kuna kipini cha chuma na tundu la funguo, huku sehemu ya katikati na chini zikiwa na alama za uchakavu.

Bango la kijani lenye maandishi meupe likionyesha maneno Highschool juu na Office chini pamoja na mshale mkubwa wa kijani unanielezea kushoto likiwa limebandikwa kwenye nguzo ya rangi ya kahawia katikakati ya mazingira ya bustani yenye majani na miti.

Jengo refu la madarasa lenye kuta za manjano na sehemu ya chini iliyopakwa rangi ya buluu iliyokuwa na mlango na madirisha yenye grill imezungukwa na nyasi na miti mmoja upande wa mbele. Chini ya anga lenye mawingu machache.

Mchezaji mlemavu, wa mpira wa miguu wa Kenya akiwa uwanjani. Amevaa jezi nyekundu na nyeupe zenye bendera ya Kenya. Akitumia magogo ya mikono huku akidhibiti mpira kwa mguu wake.

Waendesha baisikeli wawili wakiwa kwenye baisikeli ya pamoja yenye fremu nyekundu wamevaa mavazi ya mchezo yenye rangi za bendera ya Kenya, kofia za kinga nyekundu na miwani za michezo wakisongea kwa kasi kando ya barabara iliyo na mimea pembeni.

Njia ya mawe iliyopambwa kwa vichaka vya rangi ya kijani na manjano, inayoelekea kwenye nguzo ya bendera mbele ya jengo lenye kuta za mawe ya rangi ya kijivu. Milango ya mbao na madirisha yenye fremu za kijani. Huku ghorofa ya juu ikiwa na varanda ya chuma la rangi nyeusi.

Meza ndefu imepangwa na kompyuta kadhaa za mezani, kila moja ikiwa na keyboard na kipanya chake na baadhi zikiwa na vichwa vya sauti. Viti vya plastiki vimewekwa mbele ya kila kituo na dirisha la upande limefunikwa na pazia huku mwanga wa mchana ukiingia ndani. Kuta zimepakwa rangi ya kijani na Zina alama chache za kukauka.

Ukuta wa shule wa upili umechorwa maandishi makubwa yanayosema Tononoka Secondary School pamoja na nembo mbili za shule pande zote. Rangi kuu ni nyeupe juu na buluu chini huku miti mirefu ikiwa nyuma ya ukuta. Barabarani mbele ya ukuta watu wawili wamevaa sare za kijani na buluu wakipita.

Wafanyakazi wawili wakiwa juu ya paa la jengo ya ghorofa mbili wakikamilisha kazi ya ujenzi. Ngazi za pembeni zikiongoza kwenye baraza la juu. Kuta zikiwa na mchanganyiko wa rangi ya manjano na mawe, huku eneo la mbele likiwa la watu wameketi ardhini.

Mwanamke amekaa kwenye benchi la mazoezi ya kunyanyua uzito, amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi, akiwa na viatu vyekundu na mikanda midogo mikononi. Nyuma yake kuna barbel yenye sahani nyekundu na sahani nyingine za rangi tofauti zimepangwa pembeni.

Mwanamchezo amevaa fulana nyekundu ili𝑦𝑜andikwa Kenya, na kofia nyeusi akivuta makasia kwenya maji akitumia mashua ya windtake, huku matone ya maji yakiruka hewani na madhari ya miti 𝑖kiwa nyuma.

Ukuta mweupe wa jengo refu lenye paa la mabati ya kutu umechorwa kwa rangi picha za wanyama wa porini kama twiga wawili, viboko, punda mlia, tembo na ndege, ukiwa na milango na madirisha yenye fremu nyekundu na nyeusi.

Wanariadha wanne wakikimbia pamoja uwanjani, wawili wa kiume, wawili wa kike. Mmoja wao akiwa ameshikilia kamba ya mwongozo huku mwanamke aliyevaa jezi nyekundu yenye maandishi, "Kenya" akiongoza mbele.

Jengo la ghorofa tatu lenye kuta za mawe na milango ya rangi nyekundu, kila ghorofa kiwa na veranda za chuma nyeusi madirisha madogo ya vioo vya fremu nyeupe mbele yake kukiwa na njia ya zege iliyozunguka na vichaka vya kijani.

Wanawake wanane wameketi kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamevaa mashati mekundu yenye maandishi Kenya. Suruali nyeusi na viatu vya michezo vyekundu au vya rangi mchanganyiko. Wamepangwa kwa mduara huku baadhi yao wakishikana mikono wakitabasamu na kuangalia kamera katika eneo la nje lenye reli za chuma na mimea ya kijani nyuma yao.

Jengo la shule lenye rangi ya buluu na nyeupe, lango la chuma la kuingilia, maandishi "The Coast Academy". Juu ya mlango na nembo ya maadhimisho ya miaka hamsini. Madirisha yenye nondo za usalama na miti mirefu nyuma yake chini ya anga ya buluu.

Samwel Mushai akiwa upande wa kulia anakimbia uwanjani akiwa ameshikilia kamba ndogo inayomuunganisha na mwongozi wake Jean Kipchumba upande wa kushoto. Wote wakiwa wamevalia mavazi ya michezo. Mushai akiwa na fulana ya kijani na Kipchumba akiwa na fulana nyeusi.

Nyumba yenye paa la rangi nyekundu lililofunikwa kwa vigae. Ukuta wa mawe na sehemu ya juu iliyopkwa rangi ya manjano. Mlango wa mbao uko wazi katikati, pembeni kuna dirisha lenye grili ya kijani kushoto na mlango mwingine wa mbao kulia. Sakafu ya veranda imepangwa kwa vigae ya machungwa, mbele yake kuna nyasi za kijani.

Mitungi miwili ya gesi, moja rangi ya machungwa na mwingine wa kijivu, yamesimama karibu na kizimamoto cha rangi nyekundu. Nyuma ya grili ya chuma ya kijani ambayo imeegezwa kwa ukuta wa nyumba.

Lango kubwa la kuingilia lililopakwa rangi nyekundu, bluu na manjano ikiwa na maandishi ya jina Anesta Coast Academy juu yake. Kuta upande wa kushoto na kulia zimechorwa mistari ya rangi hizo na alama ya shule katikati, huku lango la chuma lenye mapambo ya rangi likifunga sehemu ya kuingilia.

Mwanariadha wa Kenya mwenye vazi la michezo la rangi ya machungwa na kijani, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu huku akishikilia bango la buluu lenye maandishi, Paris 2024 Qualified, na alama ya World Rowing, mbele ya mandhari ya maji ya mitende.

Jengo la matofali ya rangi ya kahawia lenye paa la vigae nyekundu lipo katikati ya bustani yenye nyasi na vichaka lilipongwa vizuri. Njia ya ua la manjano ikielekea kwenye lango la katikati huku miti mirefu na jengo lingine la paa jekundu likionekana huko nyuma.

Mkusanyiko wa vitabu vya Longhorn Computer Science Grade Seven , vikiwa vimepangwa mezani. Baadhi vikiwa vimevalishwa jadala la plastiki. Pembeni kukiwa na nyanya za kompyuta na daftari la manjano.

Mlango mkubwa wa mbao ukiwa katikati ya ukuta wa mawe ya rangi ya kijivu, nguzo za njano zikishikilia roshani ya duara yenye grill ya chuma, vigae vya sakafu vya rangi nyekundu na nyeupe vikiongoza kwenye kiingilio huku bustani ndogo yenye mau na miti midogo ya kijani ikipanda sehemu ya mbele.

Kompyuta ya mezani ya aina ya Dell yenye skrikini iliyozimwa, kibodi nyeusi yenye mpangilio wa kawaida na waya chache nyuma yake imewekwa juu ya dawati jeupe lenye mipaka ya mbao. Pembeni kuna sehemu ndogo ya mbao na kitambaa cha rangi mchanganyiko.

Mwanamume amesimama akijaza maji safi kwenye dumu kubwa kutoka kituo kidogo cha Water Kiosk , kilichowekwa kwenye ukuta wa shule wa, Geoffrey Nursery and Primary School, wenye maandishi, Knowledge is Power.

Ukuta wa jengo la shule umechorwa ramani mbili. Moja ikiwa ramani ya eneo la pwani ya Kenya na nyingine ni ramani ya dunia. Juu ya ukuta kuna maandishi yanayosomeka Amani Primary School Honorable Ramadhan S. Kajembe Block pamoja na nembo ya shule katikati.

Wasichana wawili wakiwa wameshikana mikono wakikimbia uwanjani wakiwa na nyuso zenye furaha. Wamevalia mavazi ya michezo ya rangi tofauti huku mmoja akiwa na nywele zilizopangwa mistari na mipambo mekundu na mwingine akiwa na nywele zenye mtindo wa bun , wakionekana kushiriki shindano au mchezo wa uwanjani. Huku watu wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki wakitazama hapo nyuma yao.

Mlango ambao wa kahawia wenye mpangilio wa paneli nne umepachikwa karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa herufi kubwa, No Exit for Students, juu, na chini yake picha ndogo ya alama ya onyo yenye maandishi, Warning, No Exit. Ikionekana kwa rangi ya kijivu na nyeusi, ikisisitiza kuwa mlango huo si wa kutumiwa kwa wanafunzi kama njia ya kutokea.

Rafu za mbao zenye nafasi za mraba zikiwa na mafaili ya plastiki ya rangi mbalimbali na karatasi zilizopangwa vizuri ndani yake. Baadhi yakiwa na mapambo ya sticker tofauti.